Hapa kuna ndizi zenye zimeiva na zinaonekana ndizi za kuvutia na ziko sokoni na hapo bado tunaona kitunguu na vitu mingi zenye zimeeza kuwekwa ili watu waweze kununua.

Hapa kuna mkulima mwenye anapigia ng'ombe yake dawa ili iweze kuwa na afya mzuri na iepuke magonjwa hata na amepiga dawa ili kutoa wadudu yenye inaweza kusumbua ng'ombe yake.

Hapa kuna matawi ya ndizi, ambazo ukiangalia matawi yenyewe iko rangi ya kijani, na hili linaonekana lilikuwa ni shamba kubwa la ndizi.

Hapa naona mkulima ambaye ametengeneza shamba yake vizuri, katika hiyo shamba yake, ameweza kumeesha mandizi na naiona kama yamenawiri vizuri na enyewe anajaribu pia kupalilia shamba yake.

Hapa kuna jumba kubwa kabisa ambayo ni jumba la kufugwa ng'ombe na tunaona ng'ombe wenyewe wanakaa ni ng'ombe ambao wanapendeza na ni ng'ombe ambao wako na afya.

Hapa naona ndizi yenye imeiva na ingine pia haijaiva na imesimamishwa kwa barabara na mtu ameshikilia na yeye mwenyewe pia haonekani na tena kuna vitu zingine hapa tunaona hapa kando.

Hapa naona shamba kubwa la ndizi ambazo ndizi zenyewe zimeweza kupandwa kwenye laini na tunaona ndizi zenyewe bado hazijakomaa.

Hapa tunapata jumba kubwa na ni jumba la kupendeza na tunapata mkulima akiwa ameweka ndizi zake kwenye hiyo nyumba na ndizi zenyewe tunaona zimeiva vizuri.

Naona ndizi kubwa yenye imefanya vizuri na ni kama inataka kuanguka kwa sababu imekuwa mzito yenye mgomba wake haiwezi kushikilia vizuri na kuna bado pia mandizi mingi hapo kwa shamba.

Hapa naona mkulima akiwa anafukusiwa mahindi yake ili aweze kuenda kusiaga na aigeuzi unga ya kupika ugali. Natunaona kama hiyo mahindi ameshikilia ni kama pia ilikua imeoza.

Naona mama akiwa anakamua ng'ombe yake na ni kama hiyo ng'ombe yake inatoa maziwa mingi na inatoa maziwa mazuri ndo maana anacheka na anafurahia kuona ng'ombe yake ikiwa imesimama na imetulia akiwa anatoa maziwa kwake.

Hapa kuna ng'ombe mwenye anaonekana ni kama amechomeka na anaonekana kuwa akona maumivu makali na inatakikana aweze kupigwa dawa ili maumivu yake yaweze kupungua.

Naona ndizi mingi zikiwa zimetoka kutolewa kwa shamba na zimeekwa ili kueda kupelekwa kwa soko na mwenyewe aeze kupata pesa na aeze kukimu mahitaji yake na tena kuna zingine pia pale naona apo kando kama hazijazaa.

Hapa kuna mzee mmoja ambaye alikuwa anakagua ndizi yake na tunaona ndizi enyewe imenawiri vizuri hadi imepewa supporter ili kuishikilia isianguke.

Hapa tunaona ng'ombe ambao wameweza kufungwa kwenye nyumba kubwa, ambayo mkulima anawalisha vizuri. Naona kama wamewekwa alama kwenye maskio ili kujua ng'ombe fulani.

Hapa naona duka kubwa la kufuga ng'ombe, na ninaona ng'ombe wanne wakiwa wako nje, na wengine wako ndani na wanaonekana ni ng'ombe ambao wako na afya.

Hapa ninaona shamba la ndizi na limejaa ndizi. Na tunaona ndizi zenyewe zimeshaweza kukomaa na inahitajika mkulima mwenyewe akuje azianuwe na aweze kuzipeleka kwa soko.

Hapa kuna ndizi zenye zimepangwa na zinaonekana ni ndizi ambazo zimeiva, mwenyewe ameweza kuishikilia na kunaonekana ndizi nzuri ambazo zikona afya na zenyewe zimeiva na zinaonekana kuwa ni tamu sana.

Hapa naona mkulima anabeba mahindi yake ni kama anatoa shambani na anafurahia kuona mavuno yake yamefanya vizuri na hapa tunaona pia anacheka na amevaa kofia nzuri.

Hapa naona ng'ombe akiwa amekamuliwa maziwa, na anaonekana alikuwa anakamuliwa kutumia mashini na maziwa ilikuwa inateremka vizuri.

Hapa tunaona mtu akiwa anabeba ndizi yenye ni kubwa sana nikama anataka kuiweka kwa gari ili aipeleke sokoni na ndizi lenyewe linaonekana ndizi ya kijani lenye afya nzuri.

Hapa kuna shamba ambalo limepandwa ndizi na ndizi zenyewe zimeshaweza kuwa na inaonekana ndizi ambazo zimeiva natena ani ndizi za kuvutia mpaka kuna zingine bado ni za rangi ya kijani kibichi.

Hapa tunaonyeshwa mahindi ambayo imevamiwa na magugu na tunaona mahindi enyewe kama magugu ilikua imekulakula tawi lake na kuna mtu ameshikilia ambaye alikua anaikagua

Hapa kuna ndizi ambayo inaonekana ni ndizi ambayo ilikuwa imekomaa, hadi tunaona ikiwa inaanza kuiva na ndizi yenyewe ilikuwa inaonekana yenye kuvutia.

Hapa kuna mkulima mwenye anakamua ng'ombe yake, na ng'ombe yake mwenyewe anaonekana ng'ombe wa kunona na anaonekana amechanganya rangi mbalimbali kama rangi nyeusi na nyeupe na mwenyewe akiwa anafurahia kumkamua vizuri.

Hapa kuna mtu anayekamua ngombe na ngombe mwenyewe anaonekana mkubwa mwenye ako na maziwa mingi na anaonekana matiti yake yakiwa imefura kumaanisha maziwa yako mingi ndani yake.

Hapa tunapata ndizi ambalo limeweza kukomaa, na ndizi yenyewe inaonekana rangi ya kijani na ndizi yenyewe ni mzuri sana.

Hapa kuna ndizi mingi yenye imetolewa kwa shamba na sasa zinawekwa kwa lori ili ziweze kusafirishwa kupelekwa nchi zingine au kupelekwa sokoni. Zinaonekana ndizi zilizo na afya nzuri.

Naona ng'ombe wa gredi akiwa amesimama na anakamuliwa kutumia mashini ili maziwa yake yaweze kupelekwa sokoni na yauzwe ili mwenye ng'ombe apate pesa na aweze kukimu mahitaji yake.

Hapa naona watu watatu wakiwa wako shambani, na wanaonekana kuwa wameweza kukata ndizi zao, kuonyesha ndizi zao zilikuwa tayari na sasa wameweza kuzieka chini ili ziweze kuangusha maji.

Naona ndizi mingi ikiwa zimesimamishwa kwa soko ili watu waweze kununua. Naona kama pia iko rangi ya kijano na ni mazuri mno.

Hapa kuna mkulima mwenye amekuja kukata ndizi yake kwa sababu imeshakuwa na sasa anataka kuikata ili aweze kuipeleke sokoni ama aende aile, ako na mama mwenye ameshikilia akiwa amebeba mtoto wake mgongoni.

Hapa naona shamba moja kubwa yenye imepandwa ndizi mingi na inaonekana kuwa shamba nzuri sana na shamba lenyewe liko na ndizi kila aina. Kuna ndizi zingine ziko fupi na zingine ni refu na zinaonekana ndizi za kupendeza.

Hapa tunaona shamba moja kubwa likiwa limepandwa mandizi mingi, na izo ndizi zinaonekana bado ni ndogondogo sana na zimeekwa katika laini mzuri, na mwenye shamba anaonekana kama ni mkulima mzuri.

Hapa naona mkulima akiwa ameshikilia ndizi yake na anaonekana kuwa mwenye furaha kwa sababu amelinda ndizi yake vizuri hadi imeweza kukomaa na sasa anataka kutoa ili aweze kuipeleka sokoni ama aweze kukula

Hapa kuna shamba la ndizi naona ndizi yenye imeshaweza kukomaa tunaona imeshikiliwa na mgomba enyewe inaonekana ni ndizi ya kupendeza.

Hapa tunapata wamama wakiwa wameleta ndizi zao sokoni ili riweze kununuliwa na wapate pesa ya kukimu mahitaji yao. Ndizi zenyewe zaonekana ndizi za kupendeza.

Hapa kuna shamba ambalo ni shamba la kupendeza na inaonekana iko na ndizi ambayo imeshanawiri vizuri ,na mkulima anafaa aeze kutoa shambani ili aweze kukula ama apeleke sokoni.

Hapa naona mzee mmoja akiwa anakamua ng'ombe, na ng'ombe hii anaonekana ng'ombe ya gredi na ako na afya na akona mwili mzuri. Mzee ameshikilia na ameshakamua maziwa ndoo moja tayari.

Hapa naona ndizi ikiwa bado iko shambani, na ndizi yenyewe inaonekana kama imekuwa tayari, na inafaa mwenyewe aweze kuishughulikia vilivyo.

Hapa tunaona mazao ya mkulima yafanya vizuri na inaonekana ni mahindi. Yamekauka vizuri sasa mkulima anafaa aweze kutoa shambani ili aipeleke sokoni ama aiweke nyumbani kwake aweze kuitumia.

Hapa kuna mandizi mingi ambayo yanaonekana mandizi makubwa makubwa na ni ya kupendeza na inaonekana yametolewa shambani na mkulima na mazao hayo yalikuwa yamefanya vizuri.

Hapa kuna ndizi mbili ambayo ni ndizi ambazo zimekua zimeiva vizuri na tunapata mandizi yenyewe yalikuwa yameanza kupasuka ni kwa sababu yameiva sana na imeweza kufura.

Hapa naona shamba ambayo imemeeshwa mandizi mingi na shamba la nje linaonekana shamba kubwa na ndizi zimeeza kupangwa kwenye laini.

Hapa kuna shamba kubwa la mahindi na tunaona shamba lenyewe limeweza kunawiri mahindi nzuri na mahindi yenyewe inaonekana ni mahindi ya kupendeza.

Hapa naona gari ikiwa imebeba ndizi na nikama walikuwa wametoa ndizi kwenye shamba na inapelekwa sokoni ama inapelekwa nyumbani na inaonekana ndizi nzuri na zenye zimefanya vizuri.

Hapa naona mkulima akiwa anafuga ngombe wake wazuri na amewajengea nyumba kubwa ili wasiweze kufinyana hapo ndani, na amewapea nyasi ili wakule.

Hapa kuna shamba la ndizi na tunaona ndizi zenyewe zimeweza kuiva kwa shamba na tunaona mkulima akiwa anazichuna ili aweze kuzikula.

Hapa naona mama mmoja akiwa anachonga ndizi zake ambazo alikuwa ameyatoa shambani na sasa anayachonga ili aeze kuyapika na aweze kuikula.

Hapa naona ndizi ambayo imesimamishwa na ndizi yenyewe inaonekana ni ndizi ambayo imeiva na imeshikiliwa ili isiweze kuanguka.

Ng'ombe anawekewa dawa, daktari kuguza ng'ombe na ni vizuri kupigia ng'ombe dawa ili kuwa na afya mzuri na wasipate ugonjwa.

Mtu anakamua ng'ombe anataka kupeleka maziwa yake sokoni, sasa anayakamua ili